Huyu ni msichana anayeonekana akitumia tarakilishi yake. Kulingana na maonyesho yaliyomo kwenye skrini yake, inaonekana yuko kwenye mkutano wa mtandaoni, pengine anafanya masomo ya mtandaoni. Kwenye meza ambayo iko na tarakilishi yake pia tunaona vitu vingi vikiwemo vitabu na hadi bahasha ya aina fulani. Kwa umbali tunaona dirisha na pazia nyeupe unaoingiza mwangaza kwenye chumba chake.

Huyu ni mwanamke anayeonekana akitumia tarakilishi yake. Tarakilishi yake inaonekana kuwa ni ndogo, na kwenye skrini na tarakilishi hiyo, kuna maandishi ya online learning . Hivyo basi tunaweza sema, anatumia tarakilishi kufanya masomo ya mtandaoni. Mwanamke huyu anaonekana kuketi kwenye kochi, nayo sakafu ya chumba alichomo ndani, ni ya mbao.

Huyu ni mtu anayetumia tarakilishi yake. Tarakilishi yake inaonekana kuwa imewekwa juu ya meza fulani au benchi. Kwa umbali tunaona kitu kinachofanana na dirisha na juu ya dirisha hiyo, kuna kitu kinachofana na pazia. Dirisha hili linaonekana kuleta mwangaza hafifu ndani ya chumba hiki.

Hapa tunaona mwanamke aliyeketi ndani ya garimoshi. Mwanamke huyu anaonekana akitumia kifaa cha kielektroniki na akiandika madokezo kwenye kitabu kilicho juu ya meza chake. Kando yake kuna dirisha kubwa unaowachilia mwangaza uingie ndani ya garimoshi hilo. Upande wa kulia wa mwanamke huyu pia kuna mkoba wake.

Hili ni darasa la watu wazima labda wanafunzi wa Chuo kikuu au washiriki wa semina. Mwalimu wa jinsia ya kiume anasimama mbele akizungumza huku wanafunzi wameketi kwenye meza wakimsikiliza. Wanafunzi wengi wanaonekana kuwa wanawake na baadhi yao wana vifaa vya kielektroniki mbele yao. Chumba kina madirisha makubwa na projekta iliyowekwa kwenye dari.

Hili ni Chumba cha kulala kilicho na vitanda vitatu na kilichopakwa rangi ya nyeupe. Vitanda hivi zimetengenezwa Kwa mbao na chuma na juu ya vitanda hivi kuna godoro. Pia, kuna mito juu ya vitanda hivi. Ndani ya chumba hiki pia tunaona dirisha ambalo linatumiwa kuachilia mwangaza na juu ya dirisha Hilo kuna pazia linalotumiwa kufunga dirisha wakati wa jioni.

Mandhari haya ni ya elimu ya mahitaji maalum. Hapa tunaona mwanamke na mtoto wameketi kwenye viti vya mbao. Mwanamke huyo anaonekana akimsikiliza mtoto ambaye anazungumza. Mwanamke huyu inaonekana anaweza kuwa mwalimu, au mlezi wa mtoto huyu.

Hapa kuna mwanaume barubaru aliyeketi kwenye kochi na kutumia meza ya mbao. Anatumia tarakilishi ndogo. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu inayoashiria yuko kwenye maktaba au sehemu kuliko na vitabu vingi. Pia kuna mmea kando yake na dirisha linalopitisha mwangaza wa kutosha.

Hawa ni mwanaume mzima na mtoto mdogo labda baba na mwanawe wakiwa wameketi pamoja na kushiriki katika shughuli fulani. Mwanaume huyo mwenye ndevu, amevaa shati la kijani iliyokolea na anaonekana akimwelekeza au kumsaidia mtoto. Mtoto anayeonekana kuwa mdogo amevaa shati la rangi ya kijivu au samawati hafifu na anatazama chini kwenye kitu kilichopo mbele yao.

Hawa ni watoto watatu wakiwa wamekumbatiana na kutabasamu kwa furaha. Mmoja wa watoto hawa ana nywele nyeusi zilizosokotwa, mwingine ana nywele za rangi ya dhahabu na sura ya pekee inayoashiria down syndrome , na wa tatu ana nywele nyeusi fupi. Wote wanaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi na wamevaa nguo za kawaida. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ndani ya jengo labda darasa au chumba cha kuchezea.